Bango kubwa lenye rangi ya kijani lililowekwa maandishi ya njano na meupe, limetundikwa kabisa juu ya dari kwa kutumia minyororo miwili mifupi, katika eneo hili lenye mkusanyiko wa watu wengi, tangazo linatoa taarifa ya moja kwa moja juu ya kile kinachopatikana katika duka, pembejeo kwaajili ya kilimo na madawa ya mifugo yanayouzwa kwa jumla na rejareja, vinatoa nafasi kwa wakulima na wafugaji kuendesha shughuli zao kwa ubora na uhakika.

Dawa mbalimbali zinazotumiwa na wanyama au mimea zimepangwa katika makabati ya juu ya vioo. Mimea pamoja na wanyama wanahitaji uangalizi na utunzwaji wa karibu ikiwa mkulima na mfugaji wanataka matokeo bora. Madawa yanayopatikana kwa wingi na kwa urahisi huwezesha maendeleo mazuri katika sekta nzima ya kilimo.

Watengenezaji wa dawa na viwatilifu kwa ajili ya wanyama na mimea, wamefanyika mkombozi kwa matatizo mengi yanayowakumba wakulima na wafugaji. Udhibiti wa uharibifu unaoletwa na wadudu kwenye mashamba pamoja na maradhi kwa wanyama umesaidia kukuza uzalishaji.

Dawa mbalimbali kwa ajili ya wanyama na mimea vimepangwa kwenye duka linaloviuza. Zimefungashwa katika vifungashio na vibebeo vya aina na namna mbalimbali, ikiwemo vichupa vikubwa kwa vidogo, viboksi pamoja na mifuko ya nailoni ngumu. Wateja wakubwa wa bidhaa hizi ni wakulima pamoja na wafugaji.

Dawa kwa ajili ya maungio na mifupa imewekwa kwenye kichupa kidogo cha rangi ya zambarau. Inatumika kuwasaidia wanyama hasa mbwa; kuweza kuweka viungo vyao sawa ili waweze kutembea kwa urahisi kutoka mahali pamoja kwenda pengine. Ni vidonge vyenye virutubisho ishirini na mbili ikiwemo vitamini pamoja na NSM.

Nyanya zilizoiva na nyingine zikiwa mbichi ziko shambani zikiendelea kupamba vizuri, udongoni zilimopandwa na mbolea ya kutosha na rutuba nyingi inayosaidia mazao kunawiri na kukoma ipasavyo, kilimo kwa ajili ya biashara kina mchango mkubwa katika kuwapatia wakulima marejesho ya gharama walizotumia kulima pamoja na faida.

Mkulima aliyevaa shati jekundu na suruali ya khaki, yuko shambani na ameshikilia mananasi mawili makubwa akionyesha namna zao hilo lilivyokubali na kustawi shambani kwake. Ni kipindi cha mavuno na tayari mananasi yameshakomaa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mazao yanayopendeza kimwonekano shambani, ni ishara ya wazi ya utunzaji mzuri na gharama aliyoingia mkulima katika kuhakikisha anapata kilicho bora. Miti ya mipapai hii iliyopangika, na kunawiri vizuri na kutoa mazao mengi, hutoa tumaini la kuwepo kwa biashara itakayoleta faida kubwa, kwa mkulima.

Wakulima wa kike kwa wa kiume waliokwisha kuvuna viazi mviringo na kuvirundika sehemu moja wanashirikiana kuvipokea kwenye viroba vikubwa vyeupe ili waweze kuviweka kwenye gari la kubebea ambalo limeegeshwa pembeni yao, wapo wanaojaza mazao haya kwenye mifuko hiyo maalum na wengine wakivifunga baada ya kuwa vimejaa, maandalizi yote haya ni kwa ajili ya kupeleka sokoni ili wakaviuze.

Shamba lililokiwisha kuondolewa mazao limetapakaa majani kila mahali. Magunia ya vitunguu yaliyotawanyika yamejazwa kwa zao hili na kufungwa vizuri tayari kwenda sokoni. Baadhi ya vitunguu bado havijaondolewa chini, na kwa mbali marundo mawili ya viroba yamefunikwa kwa matandiko ya nailoni.

Kahawa ni moja wapo ya mazao muhimu ya biashara ulimwenguni na ni chanzo kikuu cha mapato kwa wakulima wengi. Kilimo chake kinahitaji hali ya hewa ya wastani, yenye mvua za kutosha kati ya milimita elfu moja na mia tano hadi elfu mbili kwa mwaka na joto kati ya nyuzi kumi na nane mpaka ishirini na nne. Kuna kahawa za aina mbili, arabika pamoja na robusta.

Wakulima wawili wanafanya kazi shambani wakati wa jua kali. Kwa kuwa ni wakati wa kiangazi, tayari mahindi waliyoyapanda yamekomaa na kukauka. Wameyavuna na kuyarundika pembeni ya shamba, ili waweze kuyaondoa kutoka kwenye magunzi yake kirahisi na kisha wakayauze sokoni.

Viazi mbatata vilivyovunwa vimelundikwa pembeni huku wakulima wakiendelea kuchimbua vingine. Wanunuzi wa zao hili wanaweza kulinunua likiwa shambani au likishaondolewa na kupelekwa sokoni. Mbali na biashara matumizi yake mengine yanaweza pia kuwa ni kwa ajili ya chakula.

Viazi mviringo vilivyovunwa vimewekwa kwenye mafungu shambani, huku wakulima wakiwa wanaendelea kuviondoa kutoka kwenye ardhi, wanasaidiana kwa pamoja kufanya kazi hii kwa bidii juani, ili waweze kulia kivulini baada ya kufanikiwa kuviuza.

Shamba la matango limetoa mazao mengi, ambayo mkulima anatarajia kuyapeleka sokoni. Kuwepo wa bomba refu jembamba lililolazwa, ni ishara kwamba ametumia njia ya umwagiliaji. Kilimo kwa ajili ya biashara kinahitaji kutumia mbinu na teknolojia za kisasa, ili kukuza uzalishaji na kuongeza ubora wa mazao.

Wakulima waliokwisha kuvuna kahawa, wameimwaga chini juu ya turubai kubwa na refu ambalo wamelitandika, wamekaa chini na wengine kuinama wakiichambua na kuondoa uchafu na vingine vyote visivyohitajika, ili bidhaa yao iwe nzuri na safi kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Mkulima wa vitunguu katika shamba kubwa ameng'oa mashina machache ili kuona ikiwa viko tayari kwaajili ya kuvunwa. Zao hili ni la kibiashara kwahiyo endapo kazi ya kuvuna itakamilika basi safari ya kwanza ni sokoni kwa ajili ya kupata wateja watakao linunua, mwishoni kabisa mwa shamba kuna majengo mawili yaliyopakwa rangi huku nguzo ya umeme ikipita karibu yake.

Wakulima wawili wanaume wa kahawa zilizokomaa, wanazivuna na kuziweka kwenye kitenga kidogo kilichofumwa kwa nyuzi za katani. Zao hili ni la kibiashara na linahitajika sana sokoni kwa ajili ya matumizi ya viwandani na majumbani.

Wakulima wa mananasi wanaolima kwa kutumia njia za kisasa, wamevuna mazao yao na kuyaleta kwenye jengo maalumu kwa ajili ya kuyapakia kwenye maboksi. Wanapoyatoa shambani, kwanza huyaweka kwenye matenga meusi ya plastiki yanayobebeka kirahisi na kisha huja kuyakagua na kuyasafisha ili yakidhi haja ya mteja yatakapomfikia sokoni. Wako wanawake wawili walioshika mananasi safi, wakiona fahari juu ya kazi yao.

Mkulima wa nyanya yupo shambani akishika mazao hayo kwa furaha, kwa kuwa yameshakomaa na yanakaribia kuvunwa ili ya kauzwe na kumpatia kipato. Mwanaume huyu amevalia fulana na buti nyeusi pamoja na suruali ya bluu. Shamba limepandwa kwa mistari na kuekewa miti mikavu iliyosimama ili kuitegemeza mimea hiyo.

Mfanyabiashara wa mahindi anayaanika juani mara baada ya kuyanunua kutoka kwa wakulima. Amejitwisha gunia analolitumia kubebea kisha kuyamwaga chini alikotandika turubai na kuyaweka juu yake ili yafikiwe na joto kwa urahisi na haraka. Eneo alilopo ni uwanja wa nyasi fupi uliozungukwa na miti ya kijani.

Wakulima wanawake kwa wanume wako shambani wakivuna mazao kwa ajili ya kuyapeleka sokoni ili kuyauza. Sehemu kubwa ya shamba imeshavunwa na wamerundika viazi mviringo mahali pamoja ili kuvipakia kwenye viroba baada ya kuvichambua.

Wakulima waliokaa na wengine kuchuchumaa wana matenga ya rangi ya bluu na kijani wakiwa katika harakati za kuchambua rundo kubwa la viazi vitamu walivyovitoa shambani. Wamezungukwa na pori lenye nyasi na miti, jambo linaloashiria kwamba wako mbali na maeneo ya watu, hivyo inawapasa kubeba mazao yao na kuyapeleka sokoni walipo wateja.

Mwanaume mtu mzima aliyevalia shati jeupe lenye mistari, amechuchumaa katika shamba lake huku akishika mazao machache aliyoyachimbua. Kukagua na kutazama kwa ukaribu jinsi mazao yanavyoendelea, ni jambo la msingi sana na mkulima huyu tayari ameona ya kuwa, viazi mviringo alivyokuwa amepanda, sasa viko tayari kwa mavuno yatakayomwezesha kupata kipato, akishayauza sokoni.

Mkulima wa kahawa mwanamke amesimama karibu na miti ya zao hilo, akiangalia kwa makini ili kuona ikiwa zimekwisha komaa vizuri ama la. Ubora wa mazao unamuwezesha mfanyabiashara kuingia kwenye soko la ushindani na kupata faida.

Nyanya zilizopandwa kwenye mifuko ya viroba na kupangiliwa vizuri zimeiva na ziko tayari kwa ajili ya mavuno. Mkulima anatarajia zao hili limpatie kipato, likiwa atapeleka sokoni na kupata wateja.

Mwanamke mmoja aliyenyoosha mkono juu, akichuma kahawa katika moja ya miti yake, ameshikilia beseni la kijani ambalo analitumia kuwekea mazao hayo, tayari ameshavuna baadhi na anaendelea kwani bado kuna kahawa nyingi, ambazo hazijavunwa; mkulima huyu anatarajia kupeleka sokoni kwa ajili ya kupata kipato.

Mkulima mwanamke aliyefurahi anavuna mahindi yaliyoiva kutoka shambani, anatumia gunia ambalo hujaza mazao na kuja kuyamwaga pembeni palipo na uwazi, ameshavuna mahindi mengi sana na kazi inaendelea.

Wakulima wa mazao wameinama, wakichambua rundo la vitunguu, walivyovivuna kutoka shambani, wanaondoa majani na kuvipakia kwenye ndoo, ili waweze kubeba kwa urahisi. Ni kiungo muhimu kwenye mapishi, kwahio hata soko lake, ni la uhakika.

Mfanyabiashara mwanamke anayeuza mananasi, ameinama akiyapangilia vizuri mazao yake sokoni. Yuko kwenye eneo la wazi ambalo halikujengewa kwa hivyo amelazimika kupanga bidhaa zake chini. Kuna watu wengine kulia kwake wakiendelea na shughuli zao.

Wa vunaji wanne wa mananasi wanaoyachuma na kuyabeba kwa kutumia vitenga vya plastik, wamesogea pembeni kidogo wakiamuaga chini mazao haya, mkulima wa shamba hili amelenga kufanya biashara, kwa hivyo matunda hayo yatakwenda sokoni kwa ajili kuuzwa.

Matikiti maji yamevunwa katika shamba na mkulima amekata mojawapo akilishika kwa ajili ya kuonyesha ubora wake, kwa kuwa amevuna matunda machache mengine mengi bado yako shambani huku majani yake yakiwa na ukijani unaowakisi ya afya yake, mazao haya yametoka yakiwa makubwa yatakayovutia wateja pindi yatapofika sokoni.

Viazi mviringo vilivyokwisha kuvunwa vimepakiwa kwenye viroba kwa mtindo wa rumbesa na kufungwa kwa kamba za katani kwa ajili ya kuvizuia visimwagike. Walanguzi hupenda kuvinunua kutoka shambani na kwenda kuwauzia wafanyabiashara wadogo wadogo wa masokoni ili mazao haya yawafikie walaji wa kawaida.

Pilipili zilizopandwa shambani zimekomaa na nyingine kuiva tayari kuvunwa ili kupelekwa sokoni, miche yake iliyo mingi imelilimwa na kuwekwa kwenye matuta ambayo yamefunikwa kwa karatasi za nailoni zilizotobolewa katika kila shina kwaajili ya kuruhusu mmea ukue na kuzaa vizuri.

Wafanyakazi katika shamba la kahawa wanachakarika kubeba zao hilo kwa wingi ili kulisogeza mahali ambapo linaloweza sasa kuchukuliwa kirahisi na kupelekwa sokoni. Wako wanawake wanne na mwanaume mmoja, wanaotumia ndoo nyeusi ambapo huzijaza nakuja kuzimwaga na kuzirundika karibu na barabara kwenye eneo la wazi .

Mwanaume aliyevaa kofia, yuko karibu na shamba lililofungamana, akivuna mahindi mengi mabichi. Yamerundikwa juu ya turubai kubwa lililotandikwa chini, huku mengine yakiendelea kupakiwa kwenye ndoo ya kijani. Bado ni machanga na katika hali yake hiyo yanaweza kununuliwa na kutumika kama kiungo katika mapishi,

Mkulima na mfanya biashara wa zao la pilipili hoho anakagua kwa umakini na bashasha mazao aliyokwisha kuyavuna kutoka shambani, amezipakia kwenye magunia ya rangi ya kijani pamoja na nyeupe, watumiaji wa kiungo hiki muhimu katika mapishi ni wengi, hivyo uhakika soko lake pia ni kubwa.

Wafanya biashara wa viazi mviringo, wanamalizia kufunga mzigo wa zao hilo kwenye magunia, wakijiandaa kuyapakia kwenye gari kubwa lenye rangi ya kijani ili wayapeleke sokoni.

Karoti nyingi zilizovunwa zimeenea katika shamba huku jua likizipiga kwa ajili ya kuondoa unyevu na kuzuia zisiharibike. Baada ya hatua hii muhimu kumalizika, kinachofuata ni kuzikusanya na kuzipakia kwenye mifuko au viroba vikubwa na kisha kupeleka sokoni.

Wakulima wa nyanya wameshaivisha mazao yao shambani, na sasa wanayavuna kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza ili wajipatie kipato kitakachowasaidia kukidhi mahitaji yao. Wanatumia mabeseni ya plastiki yenye rangi mbalimbali kuweka nyanya, na wamepeana nafasi ili kila mmoja avune mahali pake.

Nyanya zilizopangwa kwenye mifuko meusi ya plastiki, zimestawi vizuri na kukomaa tayari kuvunwa ili zikauzwe sokoni. Shamba hili limepangiliwa kwa mistari ambapo, kila mche hutoa nafasi ya kutosha kwa mwingine kukuwa na kutoa mazao pasipo kuzongwazongwa, jambo ambalo limewezesha kupatikana kwa nyanya nyingi zaidi .

Mkulima wa ndizi aliyevaa koti refu la kijani na mabuti meupe, anajitahidi kuubeba mkungu aliokwisha kuukata kutoka kwenye moja ya migomba, ili aupeleke mahali pa kuhifadhi kabla ya kwenda sokoni. Shamba ni kubwa na mazao ni mengi, yanayoweza kutumiwa kwa chakula pamoja na biashara.

Mkulima mwanaume ameshika nyanya chache mkononi mwake akifurahia kile anachokiona, yakiwa ni mazao yaliyokomaa na kuvunwa kwa wingi tayari kwa kwenda sokoni. Nyuma yake liko shamba ambalo bado linahitaji kuendelea kuvunwa, kwa sababu yako mazao yaliyobakia lakini kwa haya yaliyokwisha kupatikana, anaweza kuanza kuuza ili ajipatie kipato.

Shamba kubwa lenye mazao yaliyolimwa kisasa na kustawi vizuri, liko tayari kwa mavuno na baadhi ya pilipili hoho zimeshatolewa shambani, na kuwekwa kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya kijivu. Kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwa sababu ya wingi wake, kwa hivyo mkulima anajiandaa kupeleka sokoni ili apate wateja.

Mkulima wa kabichi aliyevaa sweta la kijivu, suruali, kofia nyeusi aliyoigeuzia nyuma pamoja na buti za shambani amesimama katikati akikagua na kutazama ili kujua jinsi zinavyoendelea katika ukuaji wake, mazao haya yamelimwa katika eneo kubwa kwa hivyo hata mazao yake yanatarajiwa kuwa mengi kwa ajili ya biashara.

Shamba lililomea vizuri na kutoa mazao mengi, limepangiliwa na kulimwa katika matuta. Limesheheni nyanya ambazo zimekomaa na kuiva, huku nyingine zikwa bado mbichi. Ni zao linalohitajika sana katika matumizi ya kila siku, lakini pia soko lake lipo viwandani.

Shamba kubwa lililopandwa mazao zaidi ya moja ambapo upande mmoja una vitunguu na wengine ukiwa na mboga mboga za majani zimezungushwa uzio wa miti na kamba za chuma ili kuzuia uharibifu unaoweza kufanywa na wanyama wanaosagaa kwenye pori lililo karibu na eneo hili, mazao yote yamestawi vizuri kwa sababu ya njia ya umwagiliaji inayotumika ambapo mabomba madogo yametandazwa na kulazwa chini.

Wafanyabiashara watatu wa ndizi wanaweka vizuri mikungu yao wanayotarajia kuiuza, wengine wamekaa pembeni wakizungumza mambo mawili matatu wakati wakisubiri wateja. Eneo wanalotumia sio rasmi, kwani halijajengwa vibanda au vizimba ambavyo huwa vinapatikana sokoni.

Wakulima wawili wanaume waliovaa kofia nyekundu , wako shambani wakiosha karoti walizokwisha kuvuna na kuzipakia kwenye viroba vikubwa vyeupe. Wamejazia majani mabichi juu yake, ili kurahisisha ufungaji na kuzuia zisimwagike. Pembeni kuna gari ndogo ya mnunuzi ambaye amefika kuzichukua .

Kahawa mbichi nyingi zilizotolewa shambani zimemwaga chini na mlundikano wake umefanya kifusi kinachowalazimu wakulima kutumia makoleo na kuzijaza kwenye magunia, zao hili la biashara linaweza kuuzwa ndani na nje ya nchi, likiwa linapatikana kwa wingi na kukidhi matakwa ya soko lililopo.

Rundo la vitunguu vilivyovunwa, vimewekwa pembeni ya shamba ili kutoa nafasi ya wapokeaji kuyahifadhi vizuri na kwa urahisi ili kuyabeba na kuyapeleka sokoni. Kilimo cha biashara hupendelewa sana kwaajili ya wakulima kupata kipato na kuzidi kukuza mahitaji yao.

Mkulima yuko katika shamba lake dogo la migomba akipanda zao hilo, eneo analolitumia sio kubwa na halina rutuba, kitu kinachohatarisha upatikanaji wa mazao bora. Wakati mwingine kilimo kinacholenga biashara kinahitaji kujizatiti kwa wakulima na kufanya uwekezaji mkubwa ili kupata mazao ya kutosha.

Wakulima; wanawake kwa wanaume, wako shambani wakivuna mahindi yaliyokwisha kukauka na kuyaweka kwenye matenga mawili makubwa. Wanafanya hivi kwa ajili ya kuyaandaa ili kuyapeleka sokoni na kujipatia kipato. Miganda ya mazao haya yaliyokwisha kukwanyuliwa yamewekwa katika matita yaliyokusanywa pamoja.

Wanaume watano wapo shambani wakifanya kazi ya kuvuna mahindi machanga yaliyo tayari kutumika yakiwa katika hali yake hiyo. Wamerundika mavuno yao pembeni ya shamba ili iwe rahisi kuchukua kutokea hapo na kuyapakia kwenye magunia meupe, na kisha kuyasafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wafanyabiashara wa kahawa; wanaume kwa wanawake, wako kwenye eneo la wazi wakizichambua kwa ajili ya kuondoa zisizofaa na uchafu ili zifae kwenda sokoni. Kazi hii hufanyika baada ya kuwa zimekwishavunwa na zao hili likishakauka na kuchakatwa viwandani hufaa kwa matumizi ya nyumbani kama kinywaji.

Wakulima wa nyanya ambao tayari wamezivuna wanafanya kazi ya kuzikagua na kuchambua ili kuziweka katika hali nzuri itakayofaa kwa ajili ya soko. Wote wamevaa gravu mikononi na wanatumia ndoo ndogo pamoja na mifuko ya nailoni ngumu katika shughuli yao hii.

Mashamba makubwa yanayolenga kulima kibiashara, yana uwezekano mkubwa wa kupata mazao mengi kwa sababu ya njia bora za kilimo zinazotumika. Rundo hili la karoti, linaandaliwa kwa ajli ya kupelekwa sokoni ili watumiaji wazinunue.

Mkulima wa mahindi amevuna mazao na kuyarundika chini huku akiendele kujaza kwenye viroba. Nyuma yake kuna watu wawili walio karibu na behewa la gari kubwa ya kubebea mizigo; yenye rangi ya bluu na nyekundu, wakijiaandaa kupakia magunia ya mahindi kwa ajili ya kuyapeleka sokoni.

Wanaume wawili waliovalia makoti na mabuti ya kazi wameshikilia mapanga ambayo wameyatumia kukatia mikungu ya ndizi walioitoa shambani, wamerundika mazao haya katika sehemu moja na kuyapangilia vizuri karibu na migomba huku chini wakitandika majani, wakulima hawa wamejiandaa kwa ajili ya kuuza zao hili ili wajipatie kipato .

Mkulima amebebelea tenga la nyanya lililojaa akiliondoa ndani ya shamba na kulipeleka mahali pengine kwa ajili ya kuhifadhi ili baadaye yapelekwe sokoni. Zao hili limezaa kwa wingi ndio maana watu wengine watatu wanamsaidia kuzivuna. Wakati mwingine kutumia mashine za kisasa kwa ajili ya kuvuna, husaidia sana katika kuongeza kasi na kukomboa wakati hasa wakati wa kuondoa mazao shambani.

Wakulima wamevuna viazi mviringo, na kuviweka kwenye ndoo nyeusi na matenga ya plastiki. Zao hili huuzwa kwenye maeneo ya sokoni hasa mijini, na kipato wanachokipata kinawasaidia katika kujikimu kimaisha.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya shamba lake akiwa ameshikilia kopo la plastiki alilolijaza kwa kahawa mbichi zilizovunwa. Nyuma yake kuna miti ya zao hilo ambayo bado mkulima huyu hajamaliza kuivuna lakini akiisha kukamilisha huzipeleka sokoni kwa ajili ya kupata wateja watakaozinunua.

Wafanyakazi katika shamba wanapakia vitunguu kwenye lori kubwa baada ya kuwa wamevuna. Mazao hayo bado yako na majani yake na yamerundikwa kwa pamoja katika mafungu matatu yaliyopangwa kwa urefu. Usafirishaji wa vitunguu hivyo utasaidia masoko kupata bidhaa za kuuza kwa ajili ya wateja mbalimbali.

Mkulima wa mapapai amechuchumaa karibu na mti mmojawapo uliokwisha kuzaa akiukagua, amevalia kofia na suruali nyeusi pamoja na koti la baridi. Kila mpapai umechimbiwa shimo linalozunguka shina ili mbolea iwekwe na kuruhusu maji kupenya vizuri, ubora wa mapapai ndio ubora wa soko lake pia.

Wakulima wa nyanya wamepata mazao mengi waliyoyaweka kwenye vitenga vya plastiki vyenye rangi nyeusi na nyekundu, na kuvipanga pembeni ya shamba kwa ajili ya kuuza. Liko rundo lingine ambalo bado linachambuliwa, ili nalo lipakiwe na kuruhusu wanunuzi au walanguzi wanaofanya biashara hii kuja kuchukua na kupeleka sokoni.

Magunia ya rangi nyeupe yaliyojazwa vizi mviringo na kufungwa vizuri, yamesimamishwa pembeni ya barabara ya vumbi inayopita magari pamoja na waenda kwa miguu, ni eneo ambalo wanunuzi wa zao hili wanaweza kuliona na kulichukua kwa urahisi.

Wavunaji wa zao la kahawa wako shambani wakichambua mazao waliyoyavuna, ili wanapoyapeleka sokoni yafae kwa ajili ya wateja. Wanaifanya kazi hii kwa kutumia mikono, jambo ambalo linaweza kutumia muda mwingi tofauti na endapo wangetumia vifaa vya kisasa.

Shamba la mipapai mingi, iliyozaa kwa wingi, limependeza kwasababu ya umwagiliaji wa kisasa uliotumika. Zao la papai hupendwa kuliwa kama tunda moja wapo, na ndio maana , wateja wake hulitafuta sana sokoni.

Mkulima wa mananasi amepakia mazao yake ndani ya matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu na kuyapanga pembeni ya shamba ili apate urahisi wa kuyabeba kwa ajili ya kuyasafirisha. Amevalia mavazi chakavu ambayo anayatumia kufanyia kazi za shambani, wanunuzi wa tunda hili muhimu wanatarajiwa kupatikana na kisha kupelekwa sokoni.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana ya njano na suruali nyeusi, yuko shambani kwake akikagua mazao, ili kujua endapo yanahitajika kuvunwa. Mkulima huyu wa kahawa ni hodari kwa namna yake, kwasababu ya umakini alionao anapofanya kazi hii. Ni wazi anatarajia mapato mengi, baada ya kupeleka bidhaa yake sokoni.

Migomba iliyosongamana shambani, imetoa mikungu ya ndizi mikubwa iliyonawiri. Miti mirefu imewekwa katika kia shina ili kuhakikisha yanahimili uzito. Wingi wake, unaonyesha matumizi yaliyokusudiwa ni zaidi ya chakula, na mkulima huweza kupeleka sokoni , ili ajipatie kipato.

Mkulima aliyejikita katika kilimo cha umwagiliaji, anakagua mifumo ya usambazaji maji aliyoiweka kwenye shambani kwake. Anahakikisha kila eneo la mimea yake vinapata maji ya kutosha, kwa ajili ya ustawi wa mazao aliyoyapanda.

Mahindi yamelimwa katika shamba yakichanganywa na zao la matikiti maji. Vyote vimestawi vizuri. Ukuaji wa zao moja haukuathiri maendeleo ya lile lingine. Ulimaji unaohusisha mchanganyiko wa mazao zaidi ya moja na kwa wakati mmoja, husaidia sana kuzidi kuhifadhi udongo usipatwe na mmomonyoko na pia kuongeza uzalishaji.

Wakulima wa viazi mbatata wako shambani wakimalizia kuondoa vile vilivyobakia kwenye ardhi baada ya mavuno. Wanawake hawa wameshachimbua baadhi ya mazao na kuyaweka kwenye mafungu madogo madogo ili iwe rahisi kuyabeba na kupeleka yanapohitajika kwa ajili ya kutumika kibiashara au chakula. Nyuma yao liko shamba lingine la ndizi lenye migomba mingi ambalo limepakana nao.

Wakulima wawili wanaume wanashirikiana kubeba viazi walivovivuna kutoka kwenye shamba, na kuvipanga pembeni kwa ajili ya kusaidia urahisi wakati wa kubeba. Matenga ya plastiki yenye rangi ya samawi, kijani na nyekundu yanatumika kwa kazi hiyo. Hakika kila mmoja apandaye, huvuna kile alichokipanda.

Mapapai yaliyoko shambani yamenawiri vizuri na yako kwa wingi. Miti yake imepandwa kwa kufuata mistari iliyonyooka. Upandaji huu sio tu kwamba unasaidia eneo kupendeza na kuruhusu mimea kukua vizuri, bali pia huongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

Mkulima ameotesha mbegu za nyanya katika kitalu kidogo kinachobebeka cha plastiki nyeusi, na tayari miche midogo michanga imeshaota, ikisubiri kutolewa na kupelekwa shambani. Wakulima wanapaswa kuwa na utaalamu au maarifa ya kuwasaidia juu ya kinachotakiwa kufanyika, katika mchakato mzima wa msimu wa kilimo.

Mkulima wa nyanya anapokea ushauri na maelekezo kutoka kwa bwana shamba aliyetembelea eneo lake. Elimu ya kilimo ina mchango mkubwa katika kusaidia kuongeza uzalishaji wa mazao na kuzuia hasara zinazoweza kujitokeza wakati wa kulima.

Mkulima mwanaume ameinama na kushika baadhi ya nyanya zilizokomaa, akizikagua ili kujiridhisha ikiwa zinastahili kuvunwa. Shamba limepangiliwa kwa mistari ambayo miche yake imepandwa kwenye viriba vyeusi vya nailoni ngumu. Wingi wa mazao kwa wakulima hutegemea sana na uwekezaji wa pembejeo, pamoja na ujuzi uliotumika.

Shamba dogo lina maji yaliyoko kwenye mifereji midogo iliyotengenezwa baada ya kuwekwa kwa matuta. Mkulima huyu anatumia kilimo cha umwagiliaji ambapo mfumo wa mabomba umewekwa na kupita katika shamba zima ili maji yapatikane kwa wingi. Kwa nyuma kuna tanki na ukuta mfupi ambao umetumika kutenganisha shamba na pori linalozunguka eneo hili.

Mwanaume aliyevalia ovaroli la bluu amevuna matikiti maji na kuliweka mojawapo begani kwake. Matunda haya yamestawi vizuri katika shamba kubwa, ambalo lina vinjia vyembamba vinavyotumika kupita, ili mkulima aweze kuyafikia. Kuna vidumu au vyombo maalumu vya kupulizia dawa shambani, na mfuko mmoja wa mbolea ulioko nusu pembeni ya njia.

Mkulima wa maharage amelima shamba lake vizuri na limestawi sana. Amechagua kutumia kilimo cha umwagiliaji ili kupata matokeo fanisi. Mabomba mawili madogo yamelazwa katika kila tuta lenye mistari mitatu ya mimea, iliyopangiliwa vema.

Mkulima wa kabichi ameshavuna mazao yake na sasa anasubiri wateja akiwa ameyaegemea, amevaa mabuti ya shambani, kofia, suruali na fulana, nyuma yake kuna kichaka cha nyasi zinazoendelea kukauka kwa sababu ya jua kali.

Wakulima wanapitia hatua mbalimbali wanapoandaa mashamba kwa ajili ya kupanda mazao. Wapo wanaosia mbegu za mimea moja kwa moja shambani, na kuna wale ambao ni muhimu wakaotesha kwanza mbegu kwenye vitalu au vikopo vidogo na kisha kuhamisha miche yake ikiisha kuota. Ujuzi juu ya kile kinachohitajika ni jambo la msingi kwa mkulima yeyote.

Mapapai mengi yaliyojaa katika kila shina la mti wake, hayajakomaa kwa hivyo bado yako shambani. Kilimo cha matunda kinahitaji uangalifu wa hali ya juu kiasi ambacho wakulima wanalazimika kufwatilia kwa ukaribu uendeleaji wa mazao yao, ili kugundua au kukwepa uharibifu unaoweza kujitokeza.

Bustani ya mbogamboga zilizokomaa na kuvunwa, imelimwa kwa mtindo wa matuta na vitalu. Mkulima amerundika mazao aliyoyapata kwenye toroli, ili apate urahisi wa kuyapeleka yanapohitajika. Kuzunguka bustani kuna maua mazuri marefu yamepandwa.

Mkulima ameotesha mbegu za mazao kwenye kitalu maalumu cha kuzioteshea. Iko miche mingi michanga, ambayo tayari imeshaota na baada ya mda mfupi ataihamisha, na kwenda kuipanda shambani. Wakulima wenye weledi katika kazi yao, wana uwezo wa kufanya uzalishaji mkubwa zaidi wenye tija.

Wakulima wanaoandaa shamba kwa kutumia trekta, wamekwama kwenye matope mazito yanayolifanya gari hilo lishindwe kuendelea na kazi, huku wao wakijaribu kulikwamua. Wanatumia majembe na mti lakini bado hali imeendelea kuwa ngumu. Changamoto katika kilimo hazikosi na ni za kawaida, lakini fahari ya wakulima ni pale wanapofanikiwa kupata mazao yao, hata baada ya shida nyingi walizopitia na wakaweza kuzikabili.

Mashine kubwa na za kisasa zilizo bora zinahitajika sana katika sekta ya kilimo. Upatikanaji wake unaporahisishwa, ikiwemo kuuzwa kwa bei zilizo rafiki kwa wakulima, unawezesha uzalishaji wa mazao kwa kiasi kikubwa na ubora wa hali ya juu.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani na njano, linalohusika na kilimo mashambani liko kazini likilima shamba kubwa lenye nyasi kavu ili kuliandaa kwa ajili ya majira ya kupanda. Vitendea kazi vya kisasa na mashine za kilimo huokoa muda na kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

Sehemu ya nyuma inayolima shamba ambayo imeunganishwa na trekta, ina vyuma vyeusi mfano wa meno vinavyotumika kuuchimbua udongo. Uhusishwaji wa mashine na mitambo mikubwa katika kilimo hukomboa wakati, na kurahisisha ufanyaji kazi za mashambani.

Spinachi zilizolimwa kisasa zimenawiri kwa rangi yake ya chanikiwiti. Zimepandwa kwenye eneo maalumu lililoandaliwa na kuwekewa mifumo inayowezesha ukuaji mzuri. Mimea yake imo kwenye matundu katika kila safu na juu yake zimewekwa taa na mitambo mingine inayosaidia kuongeza uzalishaji wa mboga hii.

Mkulima aliyevalia mabuti yuko shambani na anatumia kifaa maalum kupalilia na kutifua udongo ili kuyapa nafasi mazao yakue vizuri. Mtambo na mashine za kisasa humsaidia kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi na kwa ufanisi zaidi

Mkulima anatifua udongo na kufanya parizi katika shamba lililopandwa mazao. Anatumia mashine ya kisasa inayomrahisishia kazi na kutumia muda mchache. Vifaa hivi vya kilimo vinasaidia kuongeza uzalishaji unaompa faida nyingi mwenye shamba.

Mashine yenye rangi nyekundu na nyeusi na kuwa na gurudumu kwa mbele imesimamishwa katika shamba, udongo umeshasawazishwa na kuwekwa vizuri tayari kwa upandaji. Kifaa hiki ni madhubuti kwa kazi ya kilimo na kinaleta faida nyingi.

Gari kubwa linaloruhusu mashine zinazotumika shambani kufungwa, limesimama katika moja ya eneo linalotarajiwa kulimwa. Pamoja na kwamba bado hapajalimwa, kuna uwezekano mkubwa wa kulikamilisha ndani ya muda mfupi kwa sababu ya kutumia vifaa vya kisasa, tofauti na endapo jembe la mkono lingetumika.

Trekta lenye rangi ya bluu liko shambani, likifanya kazi ya kuondoa majani na kulima, ikiwa ni maandalizi ya upandaji wa mbegu za mazao mbalimbali. Dereva anayeliendesha yuko ndani, na mtu mmoja amesimama nyuma kabisa ya shamba mbali na gari hili, akifuatilia kwa makini kinachofanyika. Mitambo mikubwa na mashine kwa ajili ya shughuli za kilimo, ni muhimu kwa maendeleo na ukuaji wa sekta hii.

Mashine ndogo inayotumika na wakulima wa mashamba wakubwa kwaajili ya kuchimba na kutifua udongo iko katikati ya matuta ya mboga ikiendelea kufanya kazi. Utumiaji wa zana bora na za kisasa zinazoendana na teknolojia iliyopo, unasaidia kukuza uzalishaji wa mazao kwaajili ya biashara na matumizi mengine.

Mkulima katika shamba anatumia mashine maalum inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo ikiwa ni maandalizi ya msimu wa kupanda, mtambo huu una matairi yanayo saidia kuhama kwa wepesi kutoka mahali pamoja kwenda pengine na kurahisisha kazi inayofanyika, utumiaji wa vifaa hivyo husaidia sana katika kuleta ufanisi kwenye kilimo .

Eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao na kuyaotesha, limewekewa vifaa maalumu vya kusaidia kazi hiyo. Viko vitalu vyeupe vya mimea iliyoota, vilivyofungwa na kutenganishwa huku taa zikiwa zinamulika. Kilimo cha mimea kinachotumia mashine na mitambo ya kisasa kwa ajili ya kuotesha na kukuzia, kina faida kubwa kwa sababu ya ufanisi wake.

Wanaume wawili wako kwenye trekta wakiandaa shamba kwa ajili ya kilimo , eneo kubwa la nyanyasi bado halijalimwa huku sehemu ndogo ikiwa tayari , mbele yao wanatazamana na shamba lengine lililopandwa mahindi yaliyostawi vizuri.

Gari kubwa aina ya trekta liko shambani likifanya kazi ya kulima na kutifua udongo ikiwa ni hatua ya awali kabla ya mbegu kupandwa. Dereva na mtaalamu mwenye ujuzi na uzoefu wa jinsi ya kutumia mashine hii amekaa juu yake na kushikilia usukani akiliendesha. Miti mikubwa kwa midogo mingi iko nyuma yake ikipakana na shamba analolilima.

Trekta kubwa linalima shamba na kuliandaa kwaajili ya upandaji mazao, kuna watu wawili waliopo juu yake mmoja akiliendesha na mmoja akiangalia mashine ya nyuma iliyofungwa, ili kuhakikisha inafanya kazi vile inavyostahili. Ni eneo lililozungukwa na miti michache, mirefu, na mifupi.

Samaki wadogo wenye rangi za kuvutia wanaogelea ndani ya maji, wameandaliwa sehemu maalumu mfano wa kasha ndogo iliyotengenezwa kwa vioo na kuwekea mawe makubwa kiasi pamoja na changarawe, aina hii ya ufugaji wa samaki inafanyika kwa madhumuni ya urembo wa majumbani na si kwaajili ya chakula.

Ufugaji wa samaki unafanyika katika eneo kubwa la kuzalishia na kukuzia. Samaki hawa ni wengi sana, kwa hivyo si kwamba wanatumika moja kwa moja kwa chakula pekee, bali hupelekwa na kwenye viwanda kwa ajili ya usindikaji.

Mabwawa madogo yaliyojengwa na binadamu kwa namna ya kisasa kwa ajili ya kuzalisha na kufugia samaki yamesheheni aina mbalimbali za viumbe hao wakishafikia katika ukubwa unaohitajika, hutumika kwa ajili ya chakula au biashara.

Mabwawa madogo madogo yaliyotenganishwa kwaajili ya kufugia samaki, yamejengwa karibu na miti mingi ikiwemo, mirefu na mifupi. Uzalishaji wa samaki una faida kwa wauzaji kwaajili ya kipato, na walaji wa kawaida, wanaojipatia chakula.

Samaki aliyetawalia na mchanganyiko wa rangi za kupendeza ambazo ni nyeupe na kahawia zilizojichora vizuri, anaogelea ndani ya maji. Amewekwa kwenye chombo maalumu cha kioo ili kuruhusu watu kuona vizuri. Ufugaji wa aina hii ya viumbe ni mahususi kwa ajili ya urembo ili kupendezesha mandhari ya mahali wanapowekwa.

Samaki wenye rangi ya kupendeza ya machungwa, wako kwenye maji ndani ya kioo, wakiogelea huku chini kukiwa na mawe madogo madogo ya changarawe. Lengo la ufugaji wa samaki wa aina hii, mara nyingi huwa ni kwa ajili ya urembo wa majumbani.

Nafaka mbalimbali kwa ajili ya chakula zinapatikana sokoni. Zimepakiwa kwenye mifuko ya rangi nyeupe yaani viroba na kupangwa vizuri ili viweze kuonekana. Kuna maharage, njugumawe, karanga, mahindi, njegere kavu pamoja na ubuyu. Vilevile kuna mzani na vikombe vidogo vya plastiki vyote vikitumika kupimia.

Magunia ya mahindi yaliyokwisha kuvunwa yamepangwa kwenye eneo la nje, huku wanaume wanaohusika nayo wakijadili juu ya bei ya kuwauzia. Mazao haya yamefungashwa ndani ya viroba vya rangi nyeupe, ambayo havijafungwa. Baada ya kuuzwa, watu hupendelea kuyatumia kwa ajili ya chakula.

Nafaka zinazouzwa kwa ajili ya chakula zimepangwa nje ya duka na kuwekwa kwenye magunia ya plastiki yenye rangi nyeupe, njano na kijani. Yako maharage, mahindi, mihogo mikavu, ngano, choroko, njugu mawe, ulezi na mchele. Pia, kuna vindoo vidogo vyeupe dirishani vyenye lebo vinavyoonyesha mazao yaliyomo, huku magunia mengine yakiwa yamepangwa ndani ya chumba cha jengo hili.

Miche ya miti iliyopandwa kwenye viriba iko kwenye eneo la kuzalishia. Mbegu huanza kupandwa na kisha miche ikishakua kiasi cha kutosha huhamishiwa mahali pengine. Ukataji wa miti uliokithiri unapaswa kwenda sambamba na urejeshwaji wake. Upandaji miti unahusiana sana na utunzaji wa mazingira.

Mwanamke ambaye anahusika na masuala ya mazingira, amechuchumaa akishikilia mche wa mti ulio tayari kupandwa kwenye eneo lililoharibiwa. Amevalia kofia nyeupe, tisheti na suruali vya bluu, pamoja na glavu katika mikono yake. Uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa viumbe hai wote.

Wazalishaji na wapandaji wa mbegu mbalimbali za miti wako kwenye eneo lao la kazi, huku mmoja akimwagilia miche iliyokwisha kuota na mwingine akimkabidhi mteja viriba vya miche anayohitaji kwa ajili ya kupanda. Utunzaji wa mazingira ni pamoja na upandaji wa miti kimkakati ili kuondoa athari kubwa zinazoletwa na uharibifu ya msitu wa asili.

Bwana misitu amesimama kwenye eneo la wazi lililokatwa miti akiwa ameshikilia mche wa mti kwa ajili ya kuupanda. Uhamasishwaji wa kutunza mazingira na kutokata miti hovyo husaidia sana katika kuihifadhi misitu. Sheria ya kata mti panda mti ni muhimu kwa jamii ya watu wote.

Bwawa dogo la maji lenye magugu ndani yake limezungukwa na msitu mnene wenye miti na nyasi nyingi. Utunzwaji wa maeneo haya husaidia katika kuhifadhi mfumo wa mvua na kufanya mazingira kuwa safi na rafiki kwa viumbe hai.

Msitu uliopoteza ukijani wake una nyasi zilizokauka na njia pana imepita katikati ya miti huku mnyama aina ya mbwa pori akiwa amesimama mahali pawazi, pamoja na kwamba mandhari ni ya wakati wa kiangazi bado ukataji miti wakiholela unaofanywa na binadamu kuchangia sana katika kuleta mabadiliko hasi ya tabia ya nchi na kuharibu hifadhi nyingi za misitu .

Upandaji miti wa mara kwa mara ni jambo linalosisitizwa kila kukicha kwa sababu misitu mingi ya asili iko karibu na kupotea. Wakati ambao nchi na dunia yote inatafuta suluhu ya jambo hilo, kila mmoja binafsi anapaswa kuchukua hatua madhubuti ili kuinusuru rasilimali hii muhimu. Ongezeko la wauzaji wa miche ya miti waliotawanyika kila mahali, watasaidia sana kwenye hili.

Mkulima aliyevaa barakoa, ameshikilia moja ya kitalu kinachobebeka cha miche ya mimea aliyootesha, imeota kwa wingi na kustawi vema. Kilimo kisichotumia udongo ambacho kinahusisha maji yenye virutubisho muhimu, husifika sana kwa ufanisi na matokeo mazuri.

Mboga zilizokuwa tayari zinaondolewa kutoka kwenye chombo cha maji yenye virutubisho, yaliyotumika kuwezesha mimea iendelee kukua na kustawi vizuri katika shamba hili la kisasa. Aina hii ya kilimo inamwezesha mkulima kupata mazao mengi katika eneo dogo, ambalo sehemu ya ardhi yake haikutumika, isipokuwa mazao yalipandwa kwenye vitalu vya plastiki maalumu.

Mche mmoja wapo uliostawi umeinuliwa juu. Ukiondolewa kutoka mahali ulipokuwa umepandwa katika tundu. Mimea hii imeshikiliwa na vifaa mfano wa birauni au vikombe ambavyo vimepasuliwa kwa chini ili viweze kuruhusu mizizi kuyafikia maji yenye virutubisho muhimu, kwajili ya ukuaji wa mimea.

Miche ya mboga imekuzwa kwenye mabomba bapa ambayo yametobolewa ili mimea iweze kupokea maji na virutubisho muhimu, pale ambapo udongo sio rafiki na huhitaji kupumzishwa kwa mda basi njia hii huweza kufaa zaidi.

Ulimaji wa mimea yasiyohusisha udongo ni moja ni njia nzuri katika sekta ya kilimo. Serikali pamoja na taasisi zinazohusika hutumia nguvu kubwa, kuwasaidia wakulima waweze kutumia namna bora na za kisasa, ili wapate kuikuza sekta hii. Wakati mwingine huwa wanakwenda mbali zaidi hata kutoa misaada ya kuwafadhili ili wapate nafasi ya kwenda nchi za nje na kuongeza ujuzi kwa maendeleo yao binafsi na ya nchi.

Eneo maalumu lililoandaliwa na kutengwa, kwa ajili ya kupanda miche, lina mimea michache. Limegawanywa katika safu tatu, na kila moja imewekwa mabomba mafupi meupe yaliyoungana na kutobolewa kwa upande wa juu, ili mmea unaopachikwa upate maji na virutubisho muhimu. Kilimo kisichohusisha udongo ni cha kisasa na rafiki kwa mkulima.

Uwekezaji mkubwa nawa kisasa wa kilimo cha haidroponi, umefanyika katika shamba. Mboga zimeoteshwa kwenye matundu yaliyopo kwenye mabomba manene kiasi, ambayo huruhusu maji na virutubisho vilivyomo kukuza mimea.

Mkulima amesimama mbele ya shamba kubwa lililofunikwa juu ambalo linahusisha kilimo kisichotumia udongo. Limemea matunda aina ya stroberi zilizostawi vizuri zikiwa bado hazijakomaa, huku kila mche wa zao hili ukiwa umewekwa katika tundu lililopo kwenye bomba jeupe ndani ya kopo mfano wa kikombe, ili kuusaidia ufikie maji yenye virutubisho.

Mboga za majani aina ya sukumawiki zimeoteshwa vizuri na kimstari kwenye mabomba meupe yenye matundu. Matundu huwekwa ili kuruhusu mimea kupata maji na virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wake. Kilimo cha haidroponi hupelekea mavuno mengi.

Sehemu maalumu inayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kilimo cha mboga mboga kwa kutumia njia ya haidroponi ambayo haihusishi udongo ila maji na virutubisho peke yake. Yako mabomba yaliyotobolewa na kupachikiwa miche ambayo imekuwa na kustawi vizuri. Juu pameezekwa kwa paa nailoni nyeupe iliyoshikiliwa na miti pamoja na fito.

Eneo kubwa na pana la shamba lililoezekwa kwa miti na kufunikwa na karatasi ya plastiki nyeupe, imestawi vizuri mbogamboga zilizopandwa. Ni aina ya kilimo kinachotumia maji yenye virutubisho bila kuhusisha udongo. Kuna mabomba yaliyo bapa, ambayo yamepangiliwa kwa juu ili kuruhusu maji yapite na kuifikia mimea.

Uwekezaji mkubwa katika shamba linalotumia aina ya kilimo kisichohusisha udongo, mabomba meupe yamepangiliwa kwa urefu na kuwekwa vishimo vinavyopitisha maji na virutubisho kwa mimea iliyopandwa ndani yake, mboga zinazopatikana katika eneo hili zimestawi sana.

Mbogamboga zilizostawi na kukua vizuri ziko tayari kwa ajili ya matumizi yaliyokusudiwa. Haya ni matokeo ya kutumia njia bora za kisasa katika kilimo, ikiwemo kile cha hydroponi pamoja na umwagiliaji. Aina zote mbili humpunguzia mkulima wa kutegemea mvua katika vipindi vichache vya mwaka.

Sehemu kubwa pembeni ya majengo machache iliyotengwa kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga, imemea vizuri na kunawiri. Yako mabomba meupe yenye matundu ambayo miche hupachikwa kwa ajili ya kuruhusu maji yaifikie mizizi yake na kurutubisha mazao. Njia hii ya ulimaji haitumii udongo na faida yake ni kwamba hutumia eneo dogo kwa uzalishaji mkubwa.

Shamba kubwa linalotumia njia za kisasa limefunikwa juu, na kuna mabomba meupe yenye matundu yaliyopandikizwa mimea. Ni kilimo kisichotumia udongo lakini maji yenye virutubisho hupita kwenye bomba hizi na kufanya yastawi vizuri.

Nyanya zilizoiva na kuwa tayari kwa matumizi ziko kiwandani zikipakiwa katika vifungashio maalumu kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Uzalishaji mkubwa wa bidhaa zenye ubora mashambani huasidia katika kukuza viwanda na kupanua wigo wa masoko ndani na nje ya nchi.

Zao la pilipili hoho liko kiwandani likiandaliwa kwaajili ya kwenda sokoni. Wako watu waliovalia mavazi maalumu wanaozikagua, ili kuzipanga vizuri katika vifungashio vyake. Kilimo cha viwanda kimelenga kuleta ushindani kimasoko.

Banda kubwa na la kisasa limejazwa kuku wengi wenye rangi nyeupe na wachache wakiwa weusi ambao hufugwa kwa kutumia njia iliyo bora na fanisi. Ndani ya eneo hili la kufugia kuna vyombo vya kulishia vilivyowekwa kimstari kufwatisha bomba ndefu zilizowekwa. Uzalishaji huu mkubwa huhusisha viwanda ambavyo hutumia bidhaa zitokanazo na kuku hao ikiwemo mayai na nyama, kwa ajili ya kusindika.

Nyumba maalumu ya kisasa iliyoandaliwa kwa ajili ya kilimo cha mboga, imesheheni miche mingi ya kijani iliyositawi vizuri. Eneo hili husaidia mimea iliyomo isipigwe na jua kali, unyevu utunzwe na kupata mazao yaliyo bora.

Ng'ombe wanaofugwa kisasa wana rangi ya kahawia na nyeusi zilizochanganyika na nyeupe hasa maeneo ya kichwani. Wametoa vichwa vyao na wanajipatia chakula bora kinachowasaidia kunona na kufaa kwa ajili ya matumizi ya chakula na viwanda wakitoa nyama na maziwa na ngozi vinavyoweza kusindikwa.

Shamba kubwa lililostawi vizuri kwasababu ya kutumia teknolojia ya kisasa imepangiliwa vyema katika upandaji wake. Mimea ni ya kijani, imejengewa vizuri na bila shaka hata mazao yake yatakuwa mengi na bora yanayokidhi mahitaji ya watumiaji.

Shamba kubwa la mananasi ambayo bado hayajakomaa, yamenawiri na kukua vizuri katika hali ya hewa iliyo rafiki kwa zao hili. Aghalabu, aina ya kilimo kinachosaidia kuongeza wingi wa mavuno ni chachu kwa maendeleo ya viwanda kwa kuwa kinatoa mwanya kwa malighafi kupatikana.

Mkulima aliyevaluia nguo za bluu anapita katikati ya shamba akikagua maendeleo ya mazao yake. Ziko pilipili hoho zilizostawi na kunawiri vyema ambazo zimekidhi viwango kwa ajili ya kupelekwa viwandani. Aina ya kilimo kinachofanywa katika ukubwa na kuhusisha pembejeo mbalimbali, huzalisha sana kwa ajili ya matumizi yanuayo.

Shamba lililosheheni kabichi nyingi zilizostawi vizuri na kupangiliwa katika mistari, iko karibu na makazi ya watu. Mazao haya yakishavunwa yanaweza kutumika na watu kwaajili ya kula, lakini pia kwenye viwanda.

Wavunaji wa chai waliobeba vitenga maalum migongoni mwao wanavuna shambani. Ni eneo kubwa na limezungukwa na miti mirefu iliyoligawa katikati huku upande wa pili kwa mbele ukiwa na shamba lingine. Hili ni zao la kibiashara linalohitajika viwandani ili kuchakatwa zaidi na linalimwa kwa wingi katika maeneo ya baridi na unyevu wa kutosha.

Kuku wengi na wa kisasa wanafugwa ndani ya banda. Chakula wanachokula kina virutubisho muhimu, ili kuwafanya wawe na afya, na kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai. Bidhaa zitokanazo na kuku huhitajika pia viwandani, kwaajili ya usindikaji.

Ng'ombe wakubwa na wenye afya wametokeza vichwa vyao wakila kupitia kwenye uwazi ulioachwa kwa madhumuni hayo. Wanyama wote wana rangi nyeusi iliyochanganyika na nyeupe. Na huu ni ufugaji unaotumia njia za kisasa, unaoleta matokeo chanya katika kukuza uchumi na kuimarisha uzalishaji viwandani.

Nguruwe wengi wanaofugwa kwa kutumia tekinolojia za kisasa, wako kwenye banda, wakiwa wamenona, wamewekwa kwa kutengwa katika pande mbili, huku katikati kukiwa na njia. Ufugaji wa viwanda, huleta faida kubwa.

Kabichi zilizopaliliwa na kupangika kwa mistari zinaendelea kukua, mashamba makubwa yanayolimwa kwa lengo la kupata mavuno mengi kupelekea kupata wateja hata wale wa viwandani, kilimo hiki hutumia njia za kisasa kwa matokeo yenye tija.

Trekta liko ndani ya shamba kubwa lililolimwa kwa mistari, likifanya kazi ya kupalilia kwa kifaa maalumu kilichounganishwa nalo. Kilimo kinachohusisha mitambo ya kisasa na njia bora za ulimaji, husaidia kuongeza mazao na kupanua wigo wa masoko, yanayovifikia viwanda vinavyohitaji malighafi kwa ajili ya uzalishaji wake.

Mtaalamu wa kilimo akitoa maelekezo kwa mkulima juu ya mimea iliyo katika shamba lake mazao haya yaliyostawi yamepandwa katika eneo mfano wa nyumba iliyofunikwa kabisa na plastiki, njia hii husaidia mimea ikingwe dhidi ya jua kali au baridi iliyopitiliza, pia ni namna ya ulimaji inaweza kufanywa katika majira yote.

Mwanamke mmoja aliyevalia blauzi na kilemba cheupe pamoja na sketi ya bluu, amesimama shambani akiangalia mazao ili yaweze kuvuna. Eneo ni kubwa na iko miti mingi ya kawaha ambayo tayari inaweza kuvunwa, kwa ajili ya matumizi ya chakula pamoja na kupeleka viwandani.

Ukuaji wa sekta ya viwanda, unapaswa kwenda sambamba na ongezeko la uzalishaji wa malighafi bora zinazohitajika. Uwekezaji mkubwa ni lazima ufanyike kwenye kilimo ili kupata bidhaa zinazofaa kwa matumizi ya viwandani. Ukaribishaji wa teknolojia mpya na za kisasa pamoja na upatikanaji wa mitambo na vitendea kazi vinavyoendana na wakati ni mambo yanayopaswa kusisitizwa.

Shehena ya vitunguu imemwagwa na kurundikwa sehemu moja huku mkulima wa kivijaza kwenye kitenga cha bluu cha plastiki kwa kuwa yanahitajika mazao kwa ajili ya chakula na viwanda wakulima hawana budi kujituma na kuzalisha zaidi kwa kutumia njia za kilimo zinazoweza kufanikisha jambo hili.

Uyoga mweupe, mdogo kwa mkubwa, uliostawi vizuri sana uko kwenye moja ya vyumba maalum vya kukuzia. Kilimo chake kimeshamiri katika maeneo mengi hapa nchini. Kinahusisha uzalishaji wa kisasa unaotumia njia bora za kuuotesha.

Nyanya nyingi ziko kiwandani zikiongezwa samani kwa ajili ya kukidhi masoko ya ndani na nje ya nchi. Uzalishaji huu wa bidhaa zilizochakatwa unawezeshwa na kilimo kilichojikita kwenye kutumia njia bora na za kisasa, zinazosaidia kuongeza mazao yanayotosheleza matumizi kwa ajili ya chakula na viwanda.

Shamba kubwa la kabichi lina rutuba ya kutosha ambayo imewezesha mazao haya kustawi vizuri katika ubora unaohitajika sokoni. Mkulima ametumia njia ya umwagiliaji ambapo ametandaza mabomba ya kutolea maji katika shamba zima. Kilimo kinachohusisha viwanda kinapaswa kuwa katika ukubwa unaojitosheleza ili kupata bidhaa nyingi zinazohitajika sehemu mbalimbali.

Shamba dogo linalotumia mfumo wa umwagiliaji liko chepechepe kwa sababu ya kulowana na maji mengi yaliyofunguliwa kutoka kwenye mabomba yaliyotandazwa. Bomba kubwa kidogo jeusi limelazwa mwanzoni kwenye kingo huku yale mengine membamba zaidi yakipita katikati ya shamba. Mimea iliyo ndani yake imeshaota, nayo inafurahia wingi wa maji hayo na kukubali kuendelea kustawi vizuri.

Mabomba membamba meusi yametandazwa kwa kulazwa juu ya shamba dogo, kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa maji yanayonyweshea mazao yaliyopandwa, na tayari ipo mimea iliyochipuka na kukua. Kilimo cha umwagiliaji ni muhimu kwa maeneo na majira, ambayo mvua au maji hayapatikani kwa wingi.

Shamba kubwa linalotumia kilimo cha umwagiliaji, lina mimea iliyoota na inaendelea kukua. Mifumo ya uwekaji mabomba ipo ya aina nyingi, huku huu ukiwa na bomba refu kubwa kiasi lililolazwa katikati likiunganishwa na vibomba vidogo vilivyosimamishwa na kupitishwa maji kwa juu yanayorushwa katika eneo lote.

Mtaalamu wa kiume anayehusika na kuandaa mfumo wa umwagiliaji mashambani, anafunga mabomba. Baada ya mkulima kujua kile anachotaka kukipanda, hatua inayofuata huwa ni kuchagua njia nzuri atakayoitumia ili kufanikisha azma yake. Kilimo cha umwagiliaji ni moja ya namna bora kwa yeyote anayekusudia kulima eneo lenye changamoto ya upatikanaji wa maji.

Moja ya miche ya maboga iliyokwisha kuota, umestawi vizuri kwa sababu ya kilimo cha umwagiliaji kilichofanyika. Bomba dogo na jembamba jeusi limepita karibu yake, likigusana na shina la mmea huo kwa chini, ili maji yanaporuhusiwa kutoka yaifikie mizizi na kuneemesha mazao.

Bustani iliyolimwa na kupangiliwa vizuri, imetandazwa mabomba madogomadogo meusi, na kuwekwa kwenye safu ya bomba tatu katika kila tuta. Tayari kuna mbogamboga zimeoteshwa pembeni, huku eneo la katikati likiwa bado wazi. Kilimo cha umwagiliji kinapendwa sana na wakulima wakubwa kwa wadogo, kwa sababu ya matokeo mazuri yanayopatikana kwa kutumia njia hii.

Maji yanayoruka kwa kusambaa kutoka kwenye vitundu vya mipira midogo iliyo wima, yanamwagilia mimea na kuifanya ipendeze kwa ukijani wake. Kilimo cha umwagiliaji mashambani ni bora, na hakiitegemei mvua.

Shamba lililowekewa mfumo wa umwagiliaji unaohusisha ulazaji wa mabomba madogo na membamba, limemea miche ya mboga. Njia hii huyafanya maji kutokeza kupitia vitundu vilivyowekwa na kuyaachilia kwenye ardhi ambayo imepandwa mbegu. Ni kilimo chenye tija hasa kwenye maeneo ambayo misimu ya mvua inasusua.

Kitalu kilicholimwa na kusawazishwa vizuri kimeandaliwa. Kimewekewa mabomba mawili marefu yaliyolazwa juu yake kwa lengo la umwagiliaji. Kilimo cha namna hii hakitegemei mvua za mara kwa mara na huweza kuendelea katika kipindi chote cha mwaka.

Ukame ni habari mbaya sana masikioni mwa mkulima yeyote lakini kwa yule aliyenichagua kukupatia mabadiliko ya teknolojia na njia mbadala za kilimo hawezi kutetereka, hakuna haja ya kuacha kuzalisha kila changamoto inaweza kupata suluhu, umwagiliaji wa shamba kwa kuweka mifumo ya mabomba ni msaada mkubwa katika nyakati kama hizo.

Sehemu ya shamba lililolimwa kwa kuwekwa matuta ambayo tayari yameshatoa miche ya mimea, inatumia kilimo cha umwagiliaji. Mkulima ametandaza mabomba kwa ulazo kwenye kila tuta, ili kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.

Bomba kubwa kiasi lenye rangi nyeupe, limelazwa mwanzoni kabisa mwa shamba na kutobolewa matundu yaliyoelekezwa kwenye mazao na kutiririsha maji yanayopita katika vifereji vidogo vilivyojitokeza baada ya matuta kutengenezwa. Maji haya hulinyweshea eneo hili lililolimwa, na kuyastawisha mazao ya mahindi ambayo yameshamea. Kilimo cha umwagiliaji huwaokoa wakulima wengi, dhidi ya athari zinazoletwa na ukame mashambani.

Kilimo cha umwagiliaji usiotegemea mvua peke yake kimeshamiri kwa miaka ya hivi karibuni. Kumekuwa na uelimishwaji wa wakulima juu ya njia zaidi ya moja, ya namna za kulima mashamba ilikupata matokeo yaliyo bora. Ukuaji wa teknolojia umewezesha jambo hilo.

Bomba kubwa limelazwa juu ya ardhi na kutobolewa matundu mawili mawili katika umbali ulio sawa kati ya tundu moja na lingine, ili kuruhusu maji yanayomwagika kutiririka kwa wingi na kulinyweshea shamba la mahindi linalokaribia kutoa mazao. Kilimo cha umwagiliaji kinasaidia sana katika kutatua tatizo la changamoto ya maji.

Bomba dogo jeusi linalotiririsha maji, limelazwa juu ya udongo karibu na mimea iliyokwisha kuota. Kilimo cha umwagiliaji katika shamba kimefanya mazao yastawi vizuri na kuwa na rangi ya kijani, inayoonyesha afya ya mimea hii. Ni njia bora ya kuongeza uzalishaji mashambani bila kutegemea mvua.

Mwanaume mmoja, ameweka vitalu vya miche aliyoipanda kwenye viriba, karibu na msitu mkubwa na kuzungushia uzio wa miti na senyenge katika eneo hilo. Amesimama katikati huku akishika mpira wa maji, na kumwagilia miti ambayo ameiotesha, ili isikauke kwa ajili ya kuiuza kwa watu watakaohitaji kupanda miti.

Mabomba madogo membamba na meusi yaliyolazwa juu ya shamba pembeni ya miche, yanatanabahisha kuwa kilimo kinachofanyika ni cha umwagiliaji usio tegemea mvua peke yake, aina hiyo ya ukulima inamhakikishia mwenye shamba juu ya upatikanaji wa maji katika mimea yake muda wote.

Miche ya mbogamboga ambayo ni michanga imestawi vizuri. Kilimo cha umwagiliaji kimekuja wakati ambao kumekuwa na changamoto kubwa ya upungufu wa maji, kutokana na athari za uharibifu wa mazingira zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za binadamu. Kutegemea mvua peke yake ni hatari kwa maendeleo ya uzalishaji wa mazao mashambani, hasa katika kizazi hiki.

Eneo la nchi, lililotawaliwa na milima, vilima na mabonde, imefunikwa na uoto wa asili wa kijani Miti, vichaka, na nyasi, husaidia sana kupunguza mmomonyoko wa udongo, na uharibifu wa mazingira kwa ujumla wake, unaoweza kusababishwa na mvua nyingi, au upepo mkali.

Tembo yupo kwenye mandhari nzuri katika mbuga akitembea juu ya nyasi kavu, pembeni yake kuna miti mikubwa kwa midogo iliyo ya kijani kibichi na mlima mrefu nyuma yake wenye kilele kinachopendezesha zaidi eneo hili.

Mandhari nzuri na ya kupendeza iliyo katika mbuga ya wanyama ina eneo la wazi na lina pundamilia waliosimama wakila majani, pamoja na kifaru moja anayetembea. Amezungukwa na miti mikubwa na vichaka vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi. Ni kivutio kikubwa cha utalii kinachoweza kuingiza kipato kutoka kwa wageni wanaokuja kutembelea.

Mti mmoja tu, ambao twiga wawili wapo chini yake, umesalia katikati ya uoto wa nyasi nyingi zilizokauka, wako ndege wawili pembeni kidogo na mlima mpana ambao si mrefu sana kwa nyuma, ukichukua eneo kubwa la mandhari hii.

Ni mazingira tulivu ya porini ambayo tambarare yake imebeba miti michache iliyoachana achana na kufunikwa kwa nyasi nyingi zilizojaa juu ya ardhi. Eneo limewavutia ndege walioamua kupafanya makazi yao, kwasababu ya viota vingi vinavyoning'inia katika matawi ya mti mkubwa. Kuna njia na barabara za vumbi pamoja na milima iliyopo kwa mbali.

Kipande cha ardhi chenye nyasi ndefu kwa mbele na vichaka vya miti midogo nyuma yake, kimepakana na maeneo makubwa ya miinuko. Kuna mawingu ya wastani katika anga yanayotoa ashirio kwamba, yamkini mvua inaweza kunyesha hivi karibuni.

Eneo tambarare lisilokuwa na nyasi, lina miti michache midogo midogo iliyo mbali mbali ambayo ipo karibu kukauka kwa sababu ya kiangazi. Mbele yake kuna safu za milima yenye mawe kiasi, iliyofunikwa na woto wa kijani kwa juu huku chini yake kukiwa na mkusanyiko wa miti mingi iliyo karibu karibu.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ya miti mingi na nyasi ndefu, ambayo inaruhusu wanyamapori kukaa ndani yake, imepakana na eneo la mji kwa mbali ambalo lina majengo marefu kwa mafupi yaliyojengwa kisasa. Twiga mmoja mwenye rangi za kuvutia amesimama katikati ya uoto huu wa kijani akiangalia mbele.

Mojawapo wa wanyama ambao wamejaaliwa kuwa na rangi za kupendeza katika ngozi ya miili yao ni pundamilia na twiga. Wanapotawala kwa wingi katika eneo lolote lenye mandhari yenye nyasi za kijani pamoja na miti michache, wanazidi kupafanya pavutie. Watalii huwa radhi kutoa fedha nyingi ili tu waweze kuona na kufurahia uzuri huo.

Eneo la pori lililopitiwa na barabara ya vumbi, yenye mawe mawe mfano wa kokoto, ina uoto wa asili wa nyasi kavu, na miti michache ambayo nayo inaonekana kuchoka, kwa sababu ya ukame uliopo. Kuna mlima mkubwa wa miamba mitupu, ambao umetanuka na kuchukua sehemu kubwa ya ardhi. Anga lake ni la samawati linalovutia sana.

Eneo la jangwa lenye anga la samawati na uoto wenye uwezo wa kustahmili ukame, limefunikwa na mawingu meupe yaliyoshuka chini na kupafanya pavutie. Kuna mwamba mkubwa mfano wa mlima wenye theluji juu ya kilele chake, ambao mawingu yameuzunguka pia.

ni eneo la kupendeza lilopambwa kwa uoto wa asili wa miti mikubwa kwa midogo yenye ukijani kibichi pamoja na nyasi ndefu zilizoenea kotekote. upo mllma mrefu nyuma yake ambapo kilele chake umefunikwa kwa theluji huku ukungu ukiwa umetanda ukiungana na anga la bluu kufanya pavutie zaidi.

Eneo juu ya uso wa nchi lina miti ya asili mikubwa kwa midogo iliyoachana katika sehemu moja, na kufungamana mahali pengine. Pia, pametawaliwa na nyasi za kijani kibichi, pamoja na maeneo mengine yaliyo wazi. Ziko barabara na njia zilizokatiza kupita ndani yake, na limepakana na misitu minene iliyo kwa mbali.

Eneo katika ardhi lenye uoto wa asili uliotawala juu ya miinuko pamoja na mabonde, limepambwa kwa mwamba mkubwa uliojitokeza juu mfano wa mlima. Miti na vichaka vilivyouzunguka vinafanya mandhari ivutie zaidi hasa kwa wakazi wa eneo hili.

Mandhari ya sehemu kubwa ya tambarare yenye viinuko vidogo vya hapa na pale imefunikwa na uwoto wa nyasi fupi pamoja na vichaka vichache vilivyo vidogo vya kijani, ni maeneo ya mbugani ambayo wanyama ikiwemo tembo kuyatumia kukaa na kutembea tembea kwa ajili ya kupumzika na kujitafutia malishe.

Barabara isiyo na lami inayotumika na vyombo vya moto pamoja na waenda kwa miguu, imepita katikati ya eneo lenye nyasi fupi na vichaka vya miti midogo. Mbele yake kuna kijimlima kilichozungukwa na msitu ambao miti yake haikushonana.

Eneo la mbuga lenye nyasi kavu na miti michache iliyopukutisha majani kwa sababu ya ukame, imepakana na sehemu zenye miinuko na milima nyuma yake. Juu kuna mawingu mazito kiasi yanayotoa taarifa ya kuwa pengine mvua i karibu na kunyesha.

Mandhari ya uoto wa asili uliofunika eneo kubwa la ardhi, umestawi vizuri kwa sababu ya mvua zinazoendelea kunyesha. Miti na nyasi havikushikamana sana katika upande wa juu, lakini bondeni viko vichaka vilivyofungamana.

Eneo katika nchi lenye miinuko, milima pamoja na mabonde limetawaliwa na uoto wa asili ambao ni nyasi na miti yenye ukijani unaopendeza. Vile vile kuna mawingu mengi meupe yanayokaribia kufunika anga la bluu, lililo juu yake.

Mandhari ya tambarare yenye miti miwili mikubwa pamoja na nyasi zilizo fupi sana zikikaribia kupoteza ukijani wake. Nyuma kuna kijimwinuko kwa mfano wa kilima na eneo la wazi lisilokua na uoto wa aina yoyote. Juu kumepambwa na anga la bluu tupu isiyokua na mawingu.

Mto mkubwa unao tiririsha maji umekatiza kati ya msitu mnene wenye ukijani unao pendeza, daraja jembamba limewekwa katika eneo moja wapo ili kuunganisha upande mmoja na mwingine, kwa wenye lengo la kuvuka mto huo.

Ni wakati wa machweo, na rangi ya jua linalozama, limependezesha mandhari yenye mti mmoja mkubwa uliokaribu na mengine miwii iliyoko mbali. Majani mabichi ambayo hayakusongamana sana, yakiwa katika kila upande wa barabara ya vumbi la kidongo chekundu iliyokatiza katikati, yamefanya kazi kubwa ya kuendelea kufanya eneo hili kuvutia.

Mandhari nzuri katika nchi yenye miamba mikubwa iliyojikita ardhini, na mawe yaliyobebana juu yake limezungukwa na majani madogo pande zote. Anga la bluu na mawingu meupe kiasi yaliyotanda kuongeza nakshi katika eneo hili. Mazingira ni safi na yanaweza kutumiwa na yeyote anayetaka kutuliza akili akifurahia uasili huu.

Eneo juu ya uso wa nchi likiwa na vilima vitatu vilivyokutana na kutengeneza bonde, ambalo lina makazi machache ya watu, wanaofanya shughuli za kilimo katika miinuko iliyopo. Miti inayopatikana hapa ni midogo, iliyo michache, na nyasi zimefunika sehemu kubwa.

Mandhari pana yenye nyasi zilizokauka kwasababu ya jua kali linalowaka, limetawaliwa na miti michache mirefu iliyo mbalimbali, baadhi ya wanyama wamepumzika kivulini chini ya miti hiyo, na anga la samawati lililo juu yake limependezesha eneo hili.

Sehemu ya nchi iliyo tambarare imepakana na maeneo ya miinuko kwa mbali, huku nyasi zenye ukijani wa kiasi zikiifunika ardhi. Pia, iko miti iliyotawanyika sana, na maeneo mengine machache yakiwa na miti iliyokaribiana. Vilevile, kuna nyumba za watu zilizo mbalimbali.

Uwanda mkubwa wa nyasi ndefu zilizoenea kote kote umepambwa kwa miti michache iliyoachana kwa mbali. Liko wingu lililotanda juu yake, ambalo linaashiria kuwa ni kipindi cha mvua na hii ndiyo inayofanya mandhari ipendeze kwa ukijani wake.

Uoto wa kiasili wa nyasi fupi zilizo na rangi ya chanikiwiti inayopendeza, umetanda na kuifunikiza milima pamoja na mabonde yanayopatikana kwenye eneo hili. Katika moja ya mwinuko mkubwa kuna kichaka cha miti iliyofungamana, kilichochukua nafasi ndogo huku mawingu meupe katika anga la juu yakionyesha uhai na uchangamfu maridhawa.

Sehemu ya nchi kavu yenye uwanda wa juu upande mmoja, na kisha kuwa na mteremko mkali uliokutana na tambarare kwa upande wa chini, ina nyasi chache zilizoachana achana. Ni mahali palipoathiriwa na tabia ya nchi zaidi kuliko uasili wake. Dimbwi dogo la maji lililopo na aina ya uoto unaopatikana hapo, vinaashiria kuwepo kwa mvua za kiasi. Vilevile kuna safu za milima kwa mbali.

Mbuzi wengi pamoja na kondoo wenye rangi za kila aina, wako kwenye zizi kubwa kiasi lililojengwa kiasili. Miti imechomekwa pembezoni kulizunguka na kufanya uzio unaoruhusu wanyama kukaa ndani yake. Ufugaji huleta faida katika kuongeza kipato kwa wafugaji na kujipatia kitoweo kwa walaji.

Mbuzi mnene mweupe mwenye baka la rangi ya udongo kichwani, amesimama katika eneo lenye nyasi fupi zilizokatwa vizuri. Ufugaji unaowezesha kutoa makundi bora ya wanyama kwa ajili ya biashara, husaidia wafugaji kupata kipato.

Mbuzi walioko kwenye banda la mbao wametoa vichwa vyao kupitia kwenye uwazi ulioachwa kwa ajili ya kuwawezesha kula majani, sehemu ya kuwekea chakula chao ina vyombo viwili vya plastiki nyeupe vinavyotumika kuweka maji wanayo kunywa, wanyama hawa wanafugwa kwa kusudio la kujipatia kitoweo na biashara.

Warinaji wa asali wamevalia mavazi maalumu yanayowafunika mwili mzima, kwa ajili ya kujikinga dhidi ya nyuki wakali. Watu hawa wawili wamesimama karibu na mzinga mmoja wapo wa mbao, wakiondoa asali ambayo imesha jaa baada ya kutengenezwa na nyuki hao.

Mbuzi wengi walionona wenye rangi nyeupe na wachache ya kahawia, wamejaa ndani ya banda la mbao na wametokeza vichwa vyao nje ili waweze kula chakula. Ufugaji wa aina hii hufaa sana kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali na bora, ikiwemo: nyama, maziwa, na ngozi zinazoweza kutumika kama malighafi hata kwenye viwanda pia.

Kundi dogo la mbuzi wa kufugwa majumbani liko pembeni mwa barabara ya vumbi iliyopita katikati ya pori. Wanyama hawa wameletwa na mfugaji eneoe hilo lenye majani mengi kwaajili ya kupata malisho. Kwa uchache wao ni wazi hufugwa kwa njia za kawaida za jadi.

Mbuzi watatu wako kwenye banda lililojengwa kwa kutumia mbao, wawili wao wakila majani huku mmoja akiwa amesimama pembeni. Wote wana rangi ya kahawia iliyochanganyika na nyeusi hasa manyoya mgongoni. Wanyama hawa hufugwa majumbani au mashambani kwa ajili ya chakula na biashara.

Mfugaji amemshika mbuzi mmoja wapo akijaribu kumlisha kitu mdomoni. Amewaleta wanyama wake ili waweze kupata malisho, ambayo pengine asingeweza kuwapelekea wakiwa katika banda lao. Wako mbuzi watatu wote wakiwa na rangi ya kahawia yenye mchanganyiko wa weusi pamoja na weupe.

Kuku wengi wazuri walionona wako nje ya banda na mwanaume mmoja anawaandalia tikiti maji analolikata kata ili awape wapate kula, pembeni yako mayai yaliyopangwa mafungu mafungu na kuwekwa juu ya vidude sita vya mbao vyenye majani. Mfugaji huyu anafanya shughuli hii kwa ajili ya biashara.

Mfugaji ameshikilia kuku wawili mkononi mwake akiona fahari kwa jinsi ambavyo wamenawiri na kukua vizuri. Nyuma yake liko banda dogo la miti lilowazi kwa mbele ambalo linabaadhi ya kuku ndani yake huku wengine wakiwa nje wamemzunguka. Nyama na mayai yanavyoweza kuvipata kwa kazi yake, hii humletea aida ikiwemo fedha endapo atapata wanunuzi.

Mfugaji wa bata katika eneo la nyumbani amewatoa na kusimama nje ya mabanda akiwarushia chakula huku wakiwa wamemzunguka. Wapo bata wenye rangi nyeupe na nyeusi waliotapakaa kwenye uwanja mdogo wenye nyasi chache. Uko mti pembeni yao na majani mengine ya mimea yametambaa juu ya senyenge zilizotumika kulizungushia banda.

Banda pana na kubwa lililoandaliwa kwa kufugia, ina vifaranga wadogo wengi waliokaa katika makundi, wakikizunguka kila chombo, na kuendelea kula chakula. Ufugaji wa kuku una faida nyingi za kibiashara na zile za matumizi ya kawaida. Bidhaa kuu zinazopatikana kutokana na ufugaji huu, ni nyama, pamoja na mayai.

Wataalamu wa mifugo wametembelea sehemu kubwa ya mfugaji, ili kukagua na kumuelekeza juu ya mambo muhimu anayotakiwa kuyafanya. Banda limejengwa kwa kutumia miti na mabati na chini yamemwagwa maranda. Ndani kuna kuku wengi na vyombo vya kunywea maji, pamoja na kulia chakula.

Shamba limepandwa mahindi ambayo yamemea na bado yako machanga. Rutuba katika udongo wa tifutifu umesaidia sana kuyafanya yanawiri. Mbele kuna miti michache iliyozunguka eneo hili na pembeni kuna ukuta umejengwa.

Mkulima amepanda miche mingi kwa lengo la kuzalisha mbegu kwa ajili ya wakulima wengine, ikiwa mazao yote hulimwa kwa dhumuni la chakula basi hakuna ambaye angerudi tena shambani, mazao yanayolimu ili kupata mbegu ni muhimu kwa sababu yanayowahakikishia wadau wote wanaohusika kilimo endelevu.

Miche michanga ya nyanya, iliyooteshwa kwaajili ya mbegu, imeota kwa wingi. Mimea hii huweza kuhamishwa na kwenda kupandwa kwingine. Mkulima aliyedhamiria kukuza zao hili, amehakikisha udongo una rutuba nyingi, ili apate matokeo mazuri.

Shamba kubwa la mahindi yanayolimwa kwa ajili ya mbegu limepandwa kwa mistari na limestawi vizuri. Yako mabomba yaliyolazwa chini ambayo yanarusha maji ili kuliwagilia. Upatikanaji wa mbegu bora unahitaji uzalishaji wake uwe wenye ufanisi.

Shamba kubwa linalotumia njia za kisasa, limestawisha miche mingi yenye ukijani, ambayo imepandwa kwenye vitalu maalumu vinavyoweza kubebeka kiurahisi. Kilimo kwa ajili ya uzalishaji mbegu hufanywa kwa namna ambayo, itachangia kuongeza ubora wa mazao kwa wakulima.

Nafaka tofauti tofauti kwa ajili ya mbegu zinauzwa sokoni. Yapo maharage ya aina zaidi ya moja, pamoja na njegere. Uchaguzi wa mbegu kwa wakulima ni jambo wanalolipa nafasi, kwa kua wanatazamia kupata mazao mengi na mazuri pia.

Kilimo cha mimea kwa ajili ya mbegu kinafanyika katika shamba la kisasa lililojengwa kwa ubunifu na kuwekewa vifaa vinavyosaidia katika ukuaji wake. Wakulima wengine huweza kuchukua miche hii ingali bado michanga na kwenda kuipanda kwenye mashamba yao, au kusubiri ikomae na kutoa mbegu na kisha wakazioteshe na kupata mazao yatakayotumika kwa matumizi mengine.

Mbegu zilizofungashwa kwenye vifuko vidogo vya nailoni ngumu zimechorwa aina ya zao linazozihusu juu ya kila kimoja. Wakulima wa bamia, pilipili kichaa, pilipili mwendokasi na mazao mengine wanaweza kuzinunua na kwenda kupanda kwenye maeneo yao. Ubora wa mazao shambani huanzia mbali, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa mbegu nzuri.

Mashamba yanayolima mazao mbalimbali yanaweza kuwa mengi ila malengo yake yakawa ni tofauti. Wakati mkulima mmoja analenga kupata mazao ya kuuza sokoni mwingine anafikiria kwa habari ya chakula tu. Lakini wako wale ambao kusudi lao kubwa ni kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya wakulima wengine. Na shamba hili la mahindi limestawi vizuri, linatarajiwa kutoa mavuno yatakayotumika kama mbegu na si vinginevyo.

Miche imeoteshwa kwaajili ya kutoa mbegu kwa wakulima wengine. Sehemu ndogo ya shamba hili, imewekwa mabomba ya kusambaza maji ili kuinyweshea. Liko bomba kubwa linalotumika kama chanzo cha maji , ambalo limeunganishwa na vibomba vingine vidogo vitatu.

Kilimo cha mahindi kwa ajili ya mbegu kinafanyika katika shamba kubwa linalowezesha uzalishaji wake nao uwe ni mkubwa, mazao yamepandwa katika mistari na kustawi vizuri kwa sababu ya palizi na matumizi ya mbolea yaliyofanywa kwa wakati.

Mbegu za nyanya zimefungashwa kwenye kifuko kidogo cha nailoni ngumu, kilichopambwa kwa picha ya zao hilo lililoiva huku nyanya moja ikiwa imekatwa kuonyesha ubora wa mbegu zilizomo. Jina la bidhaa na kiasi cha ujazo wake vimeandikwa kwa juu. Kilimo cha mazao kinachofanyika kwa lengo la kuzalisha mbegu, kimewezesha wakulima wengi kuzipata katika maduka mbalimbali.

Daktari wa mifugo pamoja na msaidizi wake wako kwenye chumba maalumu kinachotumika kuwahudumia. Mmoja wapo aliyevalia mavazi meupe amekaa kwenye kistuli na mwengine mwenye nguo za buluu amesimama akimshikilia mnyama ambaye wote wanashirikiana kumtibu.

Nyumba ndogo ya mbwa iliyotengenezwa kwa mbao na kuwekwa bati juu, imefanyiwa ubunifu zaidi na kuandikwa herufi mbili za mwanzo wa majina ya wanyama, ambayo wenyewe nao waliamua kuwapa. Kijumba kina milango miwli upande wa kulia na kushoto, huku mbele yake kwenye eneo mfano wa kibaraza kukiwa na sahani mbili za bati na moja ya plastiki yenye rangi ya kijani, vyote vikitumika kuwalishia chakula.

Wanaume wawili waliopo kwenye eneo la makazi ya watu wamesimama wakijadili juu ya afya ya mbwa alioko karibu yao akiwatazama. Kuna nyumba ya nyasi pembeni na mpira wa maji wa njano uliokatiza katikati ya njia waliposimama. Kuna maua makubwa yaliyostawi vizuri nyuma yao.

Twiga ni mnyama pori mwenye mvuto wa kipekee sana. Anazo rangi ya kupendeza katika ngozi ya mwili wake, urefu wa shingo unaomwezesha kutembea kwa madaha na upole unaowafanya wanyama wengine mbugani kujihisi salama wanapokua karibu naye. Mnyama huyu ni moja ya vivutio vingi sana kwa watalii.

Sehemu ya makazi ya wanyamapori wakati wa kiangazi hutawaliwa na nyasi kavu pamoja na miti michache iliyo na majani yanayodhihirisha ustahamilivu wake dhidi ya uhaba wa maji uliopo, pundamilia anatembea katika maeneo haya akitafuta malisho yatakayokidhi mahitaji yake kwa mbali ni mlima kilimanjaro unawaruhusu muonekano wa vilili vyake vyote viwili.

Wanyama aina ya tembo wanapita karibu na gari la kitalii lililoko mbugani. Katikati kuna barabara ya zege na pembeni yake kuna uoto wa nyasi pande zote, huku kukiwa na bwawa la maji upande mmoja. Watalii walioko ndani ya gari wanafurahia kuwatazama kwa ukaribu.

Wanyama wakubwa aina ya mamba ambao wako wawili wamejilaza juu ya ardhi. Hii ni kawaida yao kila wakati wanapohitaji kupata joto la jua, mara baada ya kukaa kwenye maji ambayo huyapendelea. Ni viumbe wanaoweza kuishi majini pamoja na nchi kavu.

Wanyama pori wawili wakubwa aina ya nyati wamesimama katikati ya bwawa la maji, ambalo limezungukwa na vichaka vidogo vya nyasi ndefu na fupi. Chanzo hiki cha maji kilichopo katika mazingira yao kinawasaidia kwa kunywa, ili kukata kiu waliyonayo hasa katika kipindi cha kiangazi.

Watalii wenye asili ya kizungu wako mbugani wakimshangaa tembo mkubwa aliyeko mbele yao. Eneo walilopo limezungukwa na miti mingi pamoja na nyasi ndefu, ila mahali alipo simama tembo penyewe pako wazi. Wanyama wa mwituni ni kivutio kikubwa cha watalii wa nje ya nchi, kinachoingiza fedha za kigeni kwa wingi.

Ndege mzuri mwenye rangi za kupendeza nyeupe, kijivu na nyeusi ametua juu ya kamba zilizo juu. Makazi yake ni porini na popote anapokuwa hasa wakiwa katika makundimakundi huvutia sana kuwatazama.